Mwanamke ambaye amevaa koti la rangi ya blue na barakoa ameketi nyuma ya meza iliyojaa vifaa. Kuna begi nyekundu upande wa kushoto wa meza. Mwanamke huyo anatazama chini na anaonekana kuandika kitu kwenye karatasi. Amekaa mkabala wa mtoto mdogo ambaye amesimama karibu na meza. Mtoto anaonekana kumtazama mtu anayepiga picha.